Hii ni sanduku ya chanjo ya MMR mbili kwa ajili ya Surua, matubwitubwi na Rubella. Pembeni yake kuna vichupa viwili vidogo. Maandishi kwenye sanduku yanaonyesha maelezo ya kina kuhusu Chanjo ikiwemo vyanzo vyake na kwamba haina uhifadhi.

Daktari mwanaume akiwa amevaa barakoa na koti jeupe anatoa chanjo kwa mwanamke aliyeketi. Daktari anatumia shindano kwa mwanamke wa mwanamke huyu. Karibu na wao kuna sanduku kubwa la buluu linaloonekana kuwa linahifadhi chanjo.

Bidhaa za dawa na virutubisho vya afya vimepangwa kwa mpangilio. Mbele kuna pakiti mbili za dawa, moja ikiwa na vidonge na nyingine ni kibofu cha vidonge kumi vya Alphamox. Nyuma kuna bidhaa mbili za Supramax, zenye picha ya chembechembe za damu, moja ikiwa ni pakiti ya unga na nyingine ni chupa iliyo na vidonge.

Chupa nne za viritubisho vya lishe zimepangwa Kwa safu, zote zinahusiana na vitamin D huku baadhi zikiwa na vitaminK mbili au zimeundwa Kwa ajili ya afya ya mifupa. Nembo tofauti za kampuni kama new chapter life extension HUM na negafull zinaonekana wazi

Mwanamume amevaa kofia nyeupe na sare ya kijani kibichi. Anatumia kifaa cha kutoa sabuni ya maji karibu na sinki mbili. Anaonekana akijiandaa kuosha mikono. Mabango ya maelekezo ya usafi yanayoonekana ukutani. Mazingira yanaonyesha choo.

Muuguzi mwanamke amevaa sare ya bluu, anafunika mtoto mchanga kwa blanketi cheupe lenye vitonge vya rangi. Anaonekana akimtunza mtoto kwa uangalifu. Anafanya shughuli hii katika chumba cha hospitali chenye vifaa vya matibabu na sinki.

Ukusanyaji wa chupa za dawa umepangiliwa vizuri, kuna chupa nne tatu zikia zimefungwa na moja ikiwa imefunguliwa na dawa zake zimetolewa kidogo ,dawa hizi ni za aina tofauti baadhi ya vidonge vya rangi nyekundu na vingine nyeupe.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akichanjwa na mhudumu wa afya. Mhudumu wa afya amevalia shati la bluu na sketi ya kijivu na anaonekana kimchanja mwanamke mkononi. Mwanamke aliyechanjwa, amevalia barakoa.

Kuna kifungashio cha dawa ya MMR mbili. Chanjo ya Surua, matubwitubwi na Rubella. Mbele kuna vijichupa viwili vidogo, kimoja kikiwa na chanjo halisi na kingine kikiwa na kimiminika cha kuchanganyia.

Wanaume wawili wamevaa mavazi ya kujikinga na moto wakiwa katikati ya moto mkali unaowaka kwenye nyasi kavu. Mmoja wao anaonekana kushika kifaa cha kuzima moto. Moshi mweusi unatanda angani huku mioto mikubwa inaonekana nyuma yao.

Chupa ya virutubisho inayoitwa Iron Plus imeonekana wazi. Kuna maandishi yanayoonyesha kuwa inahusisha vitamin c folate na vitamin B sita na B kumi na mbili kwa ajili ya kuongeza damu. Maandishi mengine yanaeleza kuwa virutubisho hivi huongeza viwango vya madini ya chuma.

Muhuguzi amevaa sare za hospitali kofia ya bluu barakoa ya bluu akimshika mtoto mchanga kwa upendo. Anatabasamu akionyesha furaha. Mtoto amefungwa kwa blanketi ya bluu na ana kofia ndogo.

Familia mpya yenye mzazi mwanamke na mwanaume wakiwa hospitalini ,mama amevaa nguo za kulala za rangi ya waridi anamtazama Kwa upendo mtoto wao mchanga. Mtoto amevaa kofia na nguo nyekundu na zinazofanana na za krismasi.

Mwanaume amevaa vazi la bluu la kujikinga. Amebeba matangi mawili, moja la njano na jingine la bluu yenye ishara za hatari. Amevalia barakoa ya gesi na glavu nyeupe. Anaonekana akitembea ndani ya eneo la kiwanda.

Barabara imejaa maji ya mafuriko ikiwa imefunika magari mengi. Baadhi ya magari kama lori la rangi ya kahawia na gari la kijani kibichi yamezama kwa kiasi kikubwa. Majengo yanaonekana nyuma na angaa linaonekana kuwa la mawingu.

Bidhaa mbili za matibabu, zimewekwa juu ya uso wa kijivu. Kushoto kuna chupa ndogo iliyoandikwa Stamaril ambayo ni chanjo ya homa ya manjano ikiwa na poda ndani. Kulia kuna sindano iliyojaa maji pia imeandikwa Solvent for Stamaril .

Wanaume wawili wamevalia suti za manjano za kujikinga na maski za gesi. Mkulima amevalia vazi jeupe la kujikinga na glovu. Anapulizia dawa mimea shambani. Amebeba kifaa cha kupulizia dawa chenye rangi ya kijani. Dawa inaonekana kama ukungu mweupe. Mmoja wao anasimama huku akimsaidia mwingine ambaye ameinama kutoa maji kutoka kwenye tangi ndogo ya rangi nyekundu. Tangi hili lina alama ya hatari.

Katika eneo la nje mwanamke amevalia nguo nyeusi na suruali ya kaawia, anaonekana akitumia kizima moto chekundu kuzima moto mdoko uliyowashwa ndani ya ndoo, moshi na moto unaonekana wazi na kizima moto kinalenga moja kwa moja kwenye moto.

Rundo la vitu mbalimbali limetandazwa kwenye kitambaa cha chekundu na cheusi. Kuna pembe, chupa zenye vimiminika, vitu kama hirizi na bakuli kadhaa. Baadhi ya vitu vinaonekana kuwa vya kimila. Mkono wa mtu unaonekana ukishika kitu kimoja.

Hawa ni wanawake wawili katika mazingira ya makazi duni, mmoja wao alitumia kipaza sauti kikubwa. Mwanamke anayezungumza amevaa barakoa. Nyuma yao kuna nyumba zilizojengwa kwa udongo na mabati.

Picha inaonyesha muuguzi akimpatia mtoto mchanga chanjo ya mdomo. Huku mama yake akimshikilia kwa upendo. Muuguzi amevaa sare nyeupe na nyekundu na anaonekana makini katika kazi yake.

Wanawake wanne wa kiafrika wamesimama, wakiwa wamebeba vyombo vikubwa vya kubebea maji vichwani, wamevalia nguo za kitamaduni zenye rangi angavu na shanga nyingi shingoni, mandhari ya nyuma inaonyesha ardhi kavu na vichaka.

Mkono umevaa glavu nyeupe na unashika sindano na chupa ndogo ya dawa. Chupa imewekwa lebo iliyoandikwa Vaccine , ikijiandaa kuchoma sindano ndani ya chupa kuchukua dawa hii. Hii inaonekana kama mchakato wa kujiandaa kutoa chanjo kwa mtu.

Mtaalamu wa afya, anashikilia chupa mbili za chanjo. Mtaalamu huyu anatumia sindano kuondoa chanjo, kutoka kwenye chupa moja. Mikono imeonyeshwa wazi, ikiwa na pete kwenye kidole cha kati. Chupa hizi, zina vitambulisho, ambavyo vinaeleza aina ya chanjo.

Daktari wa kike amevaa koti jeupe anachanja mtoto mchanga aliyeshikwa na mama yake. Mama huyu anamtazama mtoto kwa upendo huku daktari akifanya kazi kwa umakini. WOte wawili wako kwenye eneo lenye watu wengi ambao wamekaa wakingoja huduma.

Watoto wawili mkubwa na mdogo wanatumia kituo cha kunawa mikono chenye ndoo nyekundu. Wote wameinama wakiosha mikono kwa uangalifu wakionyesha umuhimu wa usafi. Nyuma yao kuna jengo la shule.

Picha inaonyesha mgonjwa akiwa amelazwa kitandani na amewekewa barakoa ya oksijeni, huku muuguzi akimwangalia kwa makini. Muuguzi amevaa sare za afya, barakoa na gloves .

Mhudumu wa afya amevalia mavazi ya kijani, anamsaidia mgonjwa aliye jilaza kwenye kitanda cha mashine ya uchunguzi wa MRI . Mgonjwa ako tayari kuingizwa ndani ya mashine kubwa ya MRI yenye chapa ya Siemens. Mazingira ni ya hospitali.

Lori kubwa limeanguka ubavuni mwa barabara, iliyojaa maji ya mafuriko. Maji haya machafu yanatiririka kwa kasi. Watu kadhaa wamesimama pembeni wakitazama tukio hili. Kuna lori lingine limeanguka kwa umbali.

Daktari anachunguza mkono wa mwanamke aliyeketi kwenye kitanda cha hospitali .Daktari amevaa koi jeupe na mihiwani huku mwanamke amevaa mavazi mepesi na skafu wotwe wawili wanaonekana kujihusisha na mchakato wa uchunguzi.

Mama ameketi kwenye kiti maalum cha hospitali akimshika mtoto mchanga aliyefunikwa kwa blanketi nyeupe na rangi ya waridi, mtoto amelala kwa amani mikononi mwa mamake, mama naye anamtazama mtoto wake kwa upendo.

Wafanyikazi wawili wa usafi wanafanha kazi katika mazingira machafu na taka zilizorindikana chini. Wote wamevaa sare maalum za kazi zenye mistari ya kungaa na buti . Wote wanatumia jembe kusafisha taka.

Mwanamke amevaa barakoa ya rangi ya bluu na koti la kupigia huduma anajiandaa kutoa sindano , ako nje ya hema nyuma yake kuna wengine wameketi huku mmoja amevalia barakoa pia , kuna tripod iliyo wazi.

Watu kadhaa wamevaa suti nyeupe za kujikinga, za mikono miekundu. Mmoja wao anatumia kifaa cha kunyunyizia kemikali, juu ya kitu kilichofunikwa na shuka nyeupe. Eneo hili, linaonekana kuwa limetengenezwa, kwa plastiki au turubai.

Chupa ya dawa ya kuongeza madini mwilini, easy iron 25mg .Inasimama wazi. Maandishi kwenye label ,yanaonyesha kuwa ni certis, certified glitten free, non contspating, gentle on stomach na support energy .Ni nyongeza ya chakula, yenye vidonge ,tisini ya vegan .Ikionyesha ahadi ya uadilifu na usafi.

Hapa ni mama akiwa na mtoto wake mchanga hospitalini, mama huyu akiwa amevalia koti la pinki analisha mtoto wake huku chandarua kikining'inia juu ya kitanda.

Madaktari na wauguzi, wamesimama kwenye chumba chenye ukuta wa udongo, wakivalia makoti meupe na barakoa. Mmoja, anaonekana akimchunguza mgonjwa aliyekaa kwenye kiti. Meza zilizo na vifaa vya matibabu zimepangwa karibu.

Daktari wa macho anachunguza macho ya mwanamke. Mwanamke huyu, amekaa mbele ya mashine kubwa ya kupima macho, huku daktari akitumia vifaa vilivyowekwa kwenye mashine hiyo, kuangalia macho yake. Daktari amevaa koti nyeupe ya hospitali.

Mhudumu wa afya, amevalia mavazi meupe na kitambaa cha rangi ya kijani kichwani, akimuangalia mtoto anayelia. Mama yake mtoto amebeba mtoto huyu na amevaa shati la bluu na kitambaa cha rangi ya samawati kichwani.

Hili ni sokonla bidhaa za kienyeji ,kuna mwanaume amesimama mbele akivhagua chupa kadhaa ziizopangwa kwenye kaunta . Chupa hizo zina vitu za kienyeji labda dawa au mafuta, juu ya kaunta hii kuna shanga na mapambo mengine ambayo yamepangwa kwa rangi tofauti tofauti.

Kuna chupa mbalimbali zilizowekwa juu ya meza zikiwa na maandishi ya kiswahili kama vile leoki inaondoa matumbo na zengambe ,baadhi ya vyombo hivi vinaonekana kuwa na maudhui ya kiasili nyuma kuna bango la anatumia ya binadamu.

Madktari wa meno wawili wanashughulikia mgonjwa mmoja akiwa amevaa kanzu nyeupe na mwingine ya kijani. wote wamevaa barakoa na glavu wakifanya kazi kwa umakini mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno akipokea matibabu.

Mwanamme amevalia sare ya buluu, barakoa na glovu nyekundu akiwa amebeba kifaa cha kunyunyizia mgongoni ananyunyiza dawa kwenye mimea michanga inayofana na mahindi. Anaonekana akifanya kazi shambani.

Mwanamume amevaa koti jeupe, barakoa ya buluu na miwani anashughulikia bidhaa. Anainama juu ya sanduku kubwa la kadibodi lililo wazi akishika chupa ya kijani yenye kimiminika. Nyuma yake kuna mirundo ya masanduku mengine yenye maandishi Covax.

Sanduku la dawa la rangi ya machungwa na jeupe linaonekana linabeba jina Myadermn Cbd pain cream na maandishi pain cream sanduki hili pia linaonyesha no CBD na linaahidi releif in munutes .

Pamejaa nzige wengi wakiwa wamekusanyika kwenye jani kubwa la mmea mahindi. Nzige hao wana rangi ya kahawia, kijivu na wanaotofautiana kwa ukubwa. Wameenea sehemu kubwa ya jani wakionyesha idadi kubwa.

Mkulima amevaa kofia na amebeba kifaa cha kunyunyuzia mgongoni, akipulizia dawa kwenye shamba la mpunga. Ukungu mweupe unatanda chini, ukifunika mimea midogo ya mpunga iliyopandwa kwa mistari.

Mwanamke anayefanya kazi ya matibabau amemsaidia mgonjwa wake kufanya mazoezi ya mikono. Mgonjwa ameshika kifaa cha kuteleza kwenye mpira huku mtaalamu akimsaidia kurudisha kifaa hicho juu.

Inaonekana eneo la ajali mbaya ya barabarani. Mabaki ya basi yaliyoharibika vibaya yanaonekana na umati mkubwa wa watu umekusanyika karibu, Kuna tanki kubwa la mafuta lililoharibika pia.

Kuna kundi la watu ,wengi wao wakiwa wamevalia barakoa na glovu za bluu wamekusanyika nje. Mwanamke mmoja amesimama mbele akizungumza au kuelekeza huku akishika kitu mkononi mwake.

Daktari amevaa kanzu jeupe na anazungumza na mtoto mdogo. Anatumia myama wa kuchezea ili kumpunguza hofu mtoto kabla ya kumpatia matibabu. Mtoto ameketi kwenye kiti cha matibabu akiwa amekimbatiwa na mzazi wake

Daktari wa meno amevaa mavazi ya bluu na barakoa akimhudumia mgonjwa, anatumia vifaa vya meno kuchunguza mdomo wa mgonjwa, msaidizi wa meno amevaa vazi jeupe na barakoa, anashikilia kifaa chenye mwanga.

Barabara iliyojengwa kwa lami imekatika kwa sababu ya mafuriko. Mafuriko haya yameunda shimo kubwa na kuharibu sehemu ya barabara. Maji yenye rangi ya udongo yanatiririka kwa kasi yakizunguka sehemu iliyovunjika ya barabara.

Mtaalamu wa afya aliyevaa vesti ya kijani na maski anachanja mwanamume mwengine aliyekaa kwenye kiti. Mwanamume anayechoma sindano amevaa nguo nyeupe na anasubiri kwa utulivu. Nyuma yao kuna watu wengine wamejipanga kwenye foleni ndefu wakisubiri huduma hio.

Eneo hili linaonekana kuathiriwa na mafuriko. Kiasi kikubwa cha tope na miti iliyong'olewa imefurika, ikionyesha uharibifu mkubwa. Barabara na daraja limebomoka kutokana na nguvu za maji. Umati wa watu umekusanyika kando ya eneo hilo lililoharibiwa, wengi wakishuhudia hali hiyo.

Mwanamke mmoja anayeonekana kama mtaalamu wa jadi wa kuzalisha amevaa nguo za bluu na kilemba anachunguza tumbo la mwanamke mjamzito aliyelala chini. Wanawake wengine watatu wamesimama nyuma wakifuatilia Kwa umakini.

Kikundi cha watoto wamekaa kwenye madawati.ya shule .wakifuatilia somo, mwalimu amesimama mbele ya ubao mweusi watoto wamevaa sare za buluu na baadhi yao ikiwemo mwalimu amevalia barakoa.

Mtaalamu wa afya amevalia sare ya bluu na barakoa anamhudumia mtoto mchanga . Mama wa mtoto ameketi kwenye kiti akiwa amemshikilia mtoto huyo, nyuma kuna kabati lenye vifaa vya matibabu na dirisha la chuma.

Picha inaonyesha aina mbalimbali za virutubisho vya vitamini D3 zikiwa zimepangwa juu ya meza nyeupe. Kuna chupa mbalimbali za vidonge tembe za kutavuna na hata fomu ya kijimiminika baadhi ya vidonge vimetaka paa mbele ya chupa.

Hii ni ndani ya gari la wagonjwa lenye rangi ya machungwa na nyeupe. Kuna kitanda cha kubebea wagonjwa, kiti cha daktari na kabati zenye vifaa vya matibabu. Pia kuna vifaa vingine kama vile oksijeni na mashine ya kupima shinikizo la damu.

Mwanaume anayevaa barakoa ya buluu na shuka la Kimasaai lenye shanga. Anapokea sindano begani, kutoka kwa mwanamke aliyevaa koti la buluu la UNICEF. Bango linaonekana nyuma. Hali hii, inaashiria huduma ya afya.

Madaktari wawili wa meno wanampatia mgonjwa huduma ya meno mgonjwa amelala kwenye kiti maalum huku akiwa amefungua mdomo daktari mmoja anachunguza meno ya mgonjwa kwa kutumia vifaa maalum huku mwenzake akimsaidia.

Picha inaonyesha mwanamke akimshikilia mtoto mchanga, huku mwanaume aliyevaa koti la manjano na barakoa akimpatia mtoto, matone mdomoni labda chanjo. Watu wengine waliovalia sare zinazofanana, wanaonekana huko nyuma.

Hapa kuna vifaa vya matibabu villivyowekwa juu ya sehemu nyeupe. Chupa mbili za chanjo zinaonekana kwa wazi, moja ikiwa na lebo inayosomeka yello fever vaccine live . Karibu na chupa hizo kuna sindano yenye ncha ya chungwa tayari kwa matumizi.

Daktari wa meno na msaidizi wake wanatoa huduma kwa mgonjwa, daktari amevalia kanzu nyeupe anachunguza mdomo wa mgonjwa akitumia vifaa vya matibabu, msaidizi wake amevalia mavazi ya bulu anashikilia kifaa kengine.

Mwanamke ameshikilia chupa ya dawa ya kienyeji. Chupa hii ina lebo iliyoandikwa Doctor Abdellah Herbal Covid Cure One . Kifuniko cha chupa ni cha rangi ya kijani. Mwanamke huyu amevalia bangili nyingi na pete mkononi.

Kituo cha kunawia mikono kimesimama wima kikiwa na tanki kubwa la kijani la kuhifadhia maji juu, chini yake kuna beseni la kijani la kunawia na bomba la maji, ndoo nyeupe imewekwa chini kukusanya maji machafu.

Bidhaa mbili za dawa moja ikiwa ni sanduku na nyingine ni chupa. Sanduku na chupa zote zina lebo inayosomeka analgesic drugs kwa herufi kubwa. Rangi kuu zilizotumika kwenye lebo ni nyeupe na njano.

Daktari wa meno akiwa amevcalia barakoa, glavu na miwani maalum, anatibu mgonjwa wake. Mgonjwa amevaa miwani ya kinga, na amelala chini akipokea matibabu, ya meno kwa kutumia kifaa maalum.

Kuna sanduku la chanjo ya measles, mumps and rubella vaccine live limeketi mezani na chupa tatu ndogo zimetolewa. Mkono unashikilia sindano kubwa ukitoa dawa kwenye chupa nyingine yenye kofia ya buluu.

Meza inaonyesha dawa za chanjo zikiwa kwenye chupa ndogo za kioo baadhi ya chupa zimeandikwa single dose 0,5ml measles mumps rubella virus, vaccine. pia kuna syringe na vifaa vingine vya matibabu vikiwa vimepangwa.

Wanawake wawili wako wodi ya hospitali. Mwanamke mmoja mwenye nywele fupi nyekundu na nguo ya manjano na sweta ya nyeusi anampa mwanamke mwengine rundo la vitu. vitu hivyo vinaonkana kuwa zawadi au vifaa vya mtoto.

Katika eneo la changwa mwanamke ameketi kwenye kiti huku akishika mtoto amevalia nguo za kitamaduni zenye shanga na mapambo mengi ,kando yake mfanyakazi wa afya amevaa kiti jeupe ,barakoa na kofia.

Wataalamu watu wa afya, wakiwa wamevalia nguo za buluu za upasuaji na barakoa, wanamhudumia mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu, huku daktari mmoja akifanya kazi mdomoni mwake.

Mwanaume anaonekana akifanya mazoezi ya kuinua uzito kwenye mashine ya mazoezi ana mkazo usoni akijitahidi ambapo anasaidiwa na mtu mwingine aliyesimama nyuma yake. Mashine yenyewe ina rangi ya bluu na nyeupe.

Wanaume wawili wanafuka barabara iliyojaa maji ya mafuriko, wakiwa na pikipiki. Mwanaume, anaye endesha ameketi huku mwenzake akisukuma pikipiki kutoka nyuma, akitembea ndani ya maji machafu yanayo tiririka. Mandhari ya miti na mimea kwa mbali, huku anga likiwa na mawingu mazito.

Moto mkubwa umeteketeza jengo, huku miale mikali ya moto na moshi mzito ukionekana. Sehemu ya paa la bati imeharibika kabisa. Muundo wa jengo unaonekana kuvunjika na kuungua sana.

Mwanamke mjamzito amelala chali juu ya mkeka wa kusuka huku mhudumu ya afya akimchunguza tumbo. Mwanamke huyu amevaa fulana ya pinki na sketi yenye muundo wa kitamaduni. Mhudumu wa afya ameinama akitumia mikono yake kuchunguza mimba.

Dawa za ibrufen zimepagwa kwenye paketi, tembe za ibrufen ni za rangi ya kijani ,na zimefungwa kwa paketi ya aluminium .Paketi hii imeandikwa 'IBRUPROFEN' kwa herufi kubwa.

Daktari amevaa koti jeupe, anatoa sindano ya chanjo kwa mwanamke aliyevaa hijab , karibu na mwanamke huyo, mtu mwingine amekaa na amevalia maski na miwani, nyuma yao daktari mwingine amevalia mavazi ya buluu na maski anasimama.

Wanawake wawili wote wakiwa wamevaa koti jeupe, wamesimama karibu na vituo vya kunawia mikono. Mwanamke aliyevaa suruali nyeusi anaonyesha jinsi ya kunawa mikono. Afisa wa polisi mwenye barakoa pia yupo karibu.

Hii ni dawa inayoitwa erythromycin tablets IP 500mg yenye jina la chapa RB, mia tano. Dawa hizi ni tembe za manjano zilizopangwa kwenye paki. Kuna sanduku moja jeupe lililoandkwa kumi mara tano tablets

Daktari wa meno amevaa glovu za bluu alitumia vifaa vya meno kutibu mdomo wa mgonjwa. Kifaa cha kuchimba meno kimetumika ndani ya mdomo. Mgonjwa ameegesha kichwa chake na mdomo uko wazi.

Karatasi kubwa nyeupe imewekwa kwenye bango la matibabu ya miti shamba, lenye orodha ndefu ya magonjwa yanayotibika. Magome ya miti na mizizi, labda viungo vya dawa yamepangwa kwenye rafu ya mbao upande wa kushoto.

Nesi wawili wako katika wadi ya watoto wachanga, wakishughulikia watoto wadogo waliolazwa kwenye vitanda maalum, nesi mmoja ameinama akimwangalia mtoto huku mwingine akishughulikia vifaa vya matibabu.

Picha inaonyesha mwanamume amelala kitandani akiwa amevaa barakoa. Daktari au mtaalamu anamsaidia kunyoosha mguu wake wa kulia. Inaonekana kama ni kipindi cha mazoezi ya viungo au matibabu.

Eneo la makazi lenye nyumba za mabati inefurika maji machafu ya kahawia. Watu wawili wanaonekana wakitembea ndani ya maji hayo yaliyotuama. Baadhi ya nguo zimeninginia nje ha nyumba na mbao inaonekana ikiwa imeharibika.

Daktari mwanamke, amevaa koti jeupe, anamsaidia mwanaume kupiga magoti, kwenye mkeka ya rangi mbalimbali. Mwanaume huyu, anaonekana akijitahidi sana na ameinua kichwa. Nyuma, kuna kiti cha magurudumu na vifaa vingine vya kusaidia kutembea.

Wauguzi wawili wanahudumia watoto wachanga katika wadi ya hospitali. Wauguzi hawa wamevalia sare za buluu na nyeupe na pia barakoa. Watoto wamelazwa kwenye vitanda maalum zilizo na mashime za kuwasaidia.

Katika kliniki ya meno. Daktari wa meno amevaa nguo za buluu, barakoa na kofia ya upasuaji, akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa amevaa miwani maalum ya rangi ya machungwa, kulinda macho.

Idadi ya matango yaliyopambwa inaonekana yakiwa yametapakaa chini ya udongo, baadhi yamepambwa kwa kamba na shanga za rangi mbalimbali zikiwemo kijani na nyeusi, karibu na matango na nguo zilizokunjwa.

Mwanamke anatabasamu huku akimkumbatia mtoto mchanga aliyefungwa blanketi hospitalini, mwanamke huyu amevaa nguo ya kijani na mtoto amefungwa kwa blanketi la waridi. Kitanda cha hospitali na chandarua cha mbu kinaonekana kwa nyuma.

Kuna mkusanyiko wa vyombo vya kitamaduni, vingi vikiwa vimetengenezwa kwa matango makavu au pia viungo vya udongo. Baadhi ya vyombo hivi vimepambwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu na nyeupe.

Daktari wa meno anamhudumia mgonjwa. Daktari amevaa koti jeupe, Barakoa ya buluu, glovu na kofia ya upasuaji. Akionyesha taaluma. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno, akiwa amevaa miwani maalum ya rangi ya machungwa.

Hii ni sanduku la chanjo la MMR , measles, mumps and rubella yenye jina priorix . Sanduku hili limeandikwa kuwa ni ya watoto kuanzia miezi 12 na zaidi, chini ya sanduku kuna sindano.

Sanduku la dawa linaloiwa Slowfe linaonekana linawakilisha kirutubisho cha chuma kinachotolewa pole pole kikiwa na vidonge sitini limeandikwa kuwa gentle to your system na # one doctor recommended .

Kundi kubwa la watu, wengi wakiwa wamevalia barakoa. Wameketi na kusimama nje. Wengi wao wameinua mikono yao juu, labda wanashangilia. Nyuma yao kuna majengo na pia kuna miti iliyomea.

Chupa cheupe cha dawa kinaonekana wazi mbele, kikiwa na lebo nyeusi iliyoandikwa, Pills For Sex . kuna tarehe kumi na tano mwezi wa sita, na msimbo wa nambari juu ya lebo. Nyuma chupa nyingine za dawa zinaonekana.

Bidhaa ya dawa iitwayo Azithiromycin for oral suspension USP inaonekana ikiwa kwenye kisanduku na chupa yake ,kwenye kisanduku na picha kuna maandishi ambayo yanaelezea kuwa kila mililita tano ina miligramu mia mbili.

Jengo kubwa lililoporomoka linaonekana likiacha rundo la vifuzi. Watu kadhaa wamesimama wakiangalia eneo hili la uharibifu. Baadhi yao wanapiga picha na simu zao, mandhari yanaonyesha majengo mengine karibu ambayo yamesimama.

Daktari wa meno amevalia suti ya bluu, barakoa na miwani ya kinga akimfanyia matibabu mdomoni mgonjwa ambaye haonekani vizuri .Anatumia zana ndogo na mwanga, msaidizi wa daktari pia amevalia nguo za buluu na barakoa.

Picha inaonyesha mwanaume na mwanamke wamesimama mbele ya choo cha bluu cha fresh life katika makazi duni. Nyumba zilizojengwa kwa mabati zinaonekana nyuma zikionyesha mazingira ya makazi yasiyo rasmi.

Daktari amevalia barakoa nyeupe na nguo za bulu akimchunguza mtoto mchanga aliyelazwa juu ya kitanda, daktari ana stethoscope shingoni na anaonekana akishika mguu wa mtoto kwa umakini.

Kivurushi cha dawa kinachoitwa tresivac PFS kinaonekana hii ni chanjo ya measeles, mumps and rubella vaccine live I.P kivurushi kinaelezea kwamba ni dosi moja ya 0,5ml chanjo hii imetengenezwa na serum insititute of india pvt ltd na imetajwa kuwa freeze dried .

Wanaume watatu wamekusanyika ndani ya chumba chenye bidhaa zilizopangwa. Mmoja amevalia koti jeupe la maabara, na barakoa ya buluu. akionekana kuelekeza jambo fulani. Nyuma yao kuna makatoni mengi yaliyopangwa na juu kuna bango la UNICEF.

Daktari mzee amevalia koti jeupe. Anachanja msichana mdogo. Daktari anashika sindano kwa mkono wake wa kulia huku akishika bega la mwanamke huyu kwa mkono wake wa kushoto. Msichana huyu amevalia nguo yenye michoro ya rangi.

Meza nyeupe ina sanduku la dawa na gilasi ya maji. Sanduku lina maandishi Core Supplement Pack na Planet 3 . Pamoja na maandishi za rangi mbalimbali. Kando yake kuna vidonge kadhaa vya rangi tofauti vilivyotolewa kwenye vifungashio.

Mhudumu wa afya amevalia mavazi ya blue anashughulikia mtoto mchanga aliye ndani ya mashine maalum ya kumweka mtoto mchanga. Kuna mashine nyingine kwa nyuma ikionyesha mtoto mwingine.

Chupa mbili za kioo za chanjo zimepangwa mbele, kila chupa zina label inayoonyesha, Measles, Mumps, na Rubella virus vaccine na MMR 2nd, kofia za chupa hizo ni za bulu.

Watu wanne wakiwa amevalia barakoa, wamesimama nje ya kibanda kinachouza huduma chenye bango la Agent . Mwanamke mmoja anajiosha miono kwenye kituo cha kuosha mikono. Eneo linaonekana kuwa la kijijini.

Picha inaonyesha daktari wa macho akimchunguza mgonjwa. Daktari akiwa amevaa kanzu nyeupe ,anatumia kifaa maalum kuchunguza macho ya mgonjwa aliyeketi mbele yake.

Mtu anamwaga kidonge kimoja cha rangi ya machungwa kutoka kwenye chupa ya dawa. Huenda kwenye kiganja cha mkono wake mwingine. Chupa hii, ina lebo yenye rangi ya machungwa na maandishi ambayo yanaonekana kuwa, mortin 1B. Mtu huyu amevaa shati lenye maua ya rangi nyeupe na buluu.

Kuna mvulana mdogo mwenye amesimama juu ya mti uliokatwa. mbele ya majengo yaliyobomolewa. Amevalia tishati ya buluu na suruali iliyo ya miliamilia. Sehemu hii inaonekana kuwa na majengo ambayo yameanguka.

Jengo lililoharibiwa na moto linaonekana likiwa na mabaki ya paa na kuta zilizougua. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo hili, baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za rangi. Inaonekana kama wanafanya jitihada za uokoaji na kusaidia waliohadhirika.

Kuna rundo la chupa ndogo la kioo, zilizokuwa zimetumiwa zikiwa zimejazwa unga wa rangi ya udongo. Zimefungwa kwa vizigo vya metali. Chupa hizi, zimewekwa kwenye uso wa kijivu na baadhi zimeanguka huku zingine zimesimama.

Wanawake watatu wamesimama nje wakiwa wameshikilia vifurushi vya rangi ya chungwa zilizoandikwa since life . Wawili wao wamevalia makoti meupe mmoja akiwa amevaa shati la pinki. Kila mfuko wa chungwa unaonekana kuwa na vifaa vya matibabu.

Kuna chupa kadhaa za dawa za kienyeji zilizowekwa pamoja. Chupa zote Ina lebo inayosomeka, Zephaniah Life Herbal Clinic. Na they are best for diabeties . Kila chupa kina kifuniko cheupe, kilicho fungwa kwa muhuri wa usakama.

Kundi kubwa la watu limesimama kwenye msitari mrefu wakisubiri msaada, mbele ya msitari kuna gari jeupe aina ya landcruiser na watu kadhaa wanaosaidia kupeana hiyo misaada baadhi ya watu katika msitari wamebeba vitabu na wengine wamevalia nguo za kithamaduni.

Mwalimu amesiamama mbele ya darasa akiongea na kundi la wnaafunzi walio jawa na shauku, wanafunzi wameketi kwenye madawati wakiwa wameshikilia mabango yenye picha, bango jeupe la Lions Club linaonekana huko nyuma.

Chupa nyeupe ya dawa Ghudatum imewekwa juu ya meza ya mbao, lebo yake inasema , dawa ya tezi dume kupanuka na chini yake 100 % natural , nyuma yake kuna bago lenye nambari za QR.

Kuna choo kidogo kilichojengwa na mabati na simiti kikiwa na tangi la kuhifadhia maji lililowekwa kando kimesimama kwenye eneo la ardhi kavu kwenye rangi ya kahawia nyuma ya choo kuna mashamba makubwa yenye miti na mimea mingine ya kijani.

Picha inaonyesha choo cha umma public toilet kilichojengwa kwa mawe na kuwa na paa la kijani na manjano, kimewekwa katika eneo lenye miti na nyasi na mwanaume mmoja anaonekana akielekea kwenye mlango wake.

Mzee amevalia kofia nyekundu na ameshika fimbo akisimama karibu na tangazo kubwa la kitambaa, tangazo hili limeandikwa kwa herufi nyekundu na linataja huduma za mganga ikiwemo dawa za mapenzi, nguvu za kiume na kumfunga mke au mume.

Picha inaonyesha mgonjwa akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno, akifanyiwa matibabu na mtaalamu mmoja huku msahidizi akisimama karibu. Wote wamevalia sare za matibabu, barakoa na gloves .

Kuna vifaa vya matibabu vilivyowekwa kwenye meza. Sanduku la dawa linaandikwa Color code for measles, mumps and rubella virus vaccine life na MMR mbili. Karibu na sanduku hili kuna sindano tupu na chupa ndogo za chanjo.

Katika bango hili kuna jina Doctor Galazinga juu, likifuatiwa na vifaa vinavyohusiana na matibabu ya kienyeji au uchawi kama vile mishumaa iliyowashwa, vitabu vya zamani, kadi na vitu vingine vidogo vidogo.

Chupa ndogo ya dawa yenye kofia ya kijani imewekwa mbele ikionyesha lebo yenye maandishi measles, rubella, mumps . Kando yake kuna sindano kubwa iliyojaa kimiminika, nyuma zimepangwa vidonge vingi vya rangi ya chungwa na vipo vifungashio vya dawa za aina tofauti tofauti.

Daktari wa macho amevaa koti jeupe , miwani na glovu anamchunguza mgonjwa wake ambaye ameketi kwenye kiti . Daktari anatumia mashine ya kuchunguza macho. Mgonjwa ameketi mbele yake akitazama ndani ya mashine.

Hili ni kundi la watu wakiwa wamekaa kwenye duara inje. Labda katika eneo la kijijini wakisikiliza mzungumzaji mmoja aliyesimama katikati. Kuna majengo machache kwa nyuma na mandhari inaonekana kame kidogo.

Mtafiti mmoja amevalia koti jeupe, shati la blue na glovu za blue akifanya kazi ya utafiti katika maabara, anachunguza sampuli zilizo kwenye sahani kadhaa za petri zenye rangi ya machungwa na nyekundu, nyuma yake kuna mashine nyekundu na nyeupe.

Kuna tangazo la bidhaa iitwayo ALBAA MUJARRABU kutoka Ahasaka Herbal Medicine Group chupa ya dawa ya asili imeonyesha chini kushoto, maandishi yanaeleza kuwa dawa hii inatibu magonjwa mbalimbali na husaidia katika masuala ya uzazi wa kiume.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe na barakoa. Anatibu mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Mgonjwa huyu mwenye ni mwanaume anaonekana amemeguka jino. Zana za meno na vifaa vingine vya matibabu vinaonekana pembeni.

Mtaalamu wa afya ameketi nyuma ya meza amevalia barakoa na nguo za kazi zenye nembo ya Kenya , anaonekana akijaza fomu. Mbele yake mgonjwa ameketi kwenye kiti cha manjano chupa ya sanitizer ya mikono pia iko mezani.

Katika eneo la makazi duni, mto wenye majinya kahawia umefurika ukibeba uchafu na kuhatarisha, nyumba zilizojengwa karibu na kingo zake. Baadhi ya nyumba hizi zimebomoka kutokana na mafuriko Zikionyesha uharibifu mkubwa.

Mwanamke amevaa barakoa ya bluu na amefunga kitambaa cha zambarau kichwani. Anapokea sindano begani kutoka Kwa mtaalamu wa afya aliyevaa shati ya bluu. Begi nyeupe iliyoandikwa KEMSA inaonekana pempeni.

Kundi la watu wakiwa nje wengi wao wamevalia makoti meupe wamesimama kwa msitari huku wakisimama karibu na kifaa cha kunawa mikono chenye chupa na sabuni na maji ,kuna nyumba za udongo na miti kwenye mazingira.

Huu ni mkusanyiko ya chupa nyingi, zikiwa za plastiki na zingine za kioo zilizo pangwa mbele. Kuna chupa zilizo wazi na pia zinefungwa zenye vinywaji mbali mbali. Nyuma ya chupa hizi Kuna vitu vya kitamaduni kama vikapu na mapambo ya shanga vikiwa vimetundikwa.

Chupa kadhaa za chanjo ya virusi vya surua, matumbwitumbwi na rubela mmr zimepangwa . Kila chupa imeandikwa single dose 0.5 ml vial measles mumps rubela virus mmr ikionyesha kuwa ni dosi moja.

Mtaalamu wa afya amevaa koti la bluu na anapima mzee joto kwa kutumia kifaa maalum. Mzee huyu aliyevalia sharti ya zambarau ameketi kwenye kiti mbele ya hema. Mtaalamu mwingine amevaa barakoa na kofia nyeusi akiwa amesimama karibu na wao.

Chupa ya dawa imeanguka na vidonge vyekundu vya dawa vimetapakaa kwenye meza ya dawa, kifuniko cha chupa hiyo yenye rangi ya dhahabu kimefunguka na kiko kando yake, vidonge vingine bado viko ndani ya chupa hiyo.

Waokoaji kadhaa baadhi wakiwa wamevalia sare za bluu na kofia za usalama. Wanachimba vifusi vya jengo lililoporomoka. Vipande vya saruji na chuma vimetapakaa ardhini. Inaonekana kama wanafanya kazi ya kuondoa uchafu.

Nesi amevaa glovu nyeupe na sare za buluu, akimshika mtoto mchanga aliyevikwa nguo za kijani na nyeupe. Ni wazi, anaweka mtoto kwenye kitanda. Mandhari ya nyuma inaonyesha korido ya hospitalini.

Mwanamke ameketi akiwa amebeba mtoto mdogo. Mwanaume amevalia koti la manjano na nguo za kujikinga usoni, anampa mtoto huyu dawa la janjo watu wengine wamesimama kwa nyuma wakiwa wamevalia mavazi sawa na mwanaume huyu.

Maonyesho yanahusu kinga dhidi ya ukimwi. Bango kubwa lenye maandishi we talk protection linasimama katikati. Linaonyesha utepo mwekundu unaoashiria ukimwi. Kundi la watu wamekusanyika karibu na stendi wengine wakiwa wamevalia t-shirt na kofia.

Ukusanyaji wa vyombo vya kitamaduni unaonyeshanwa. Kuna chungu cha udongo chenye shanga za rangi ya nyeusi, nyeupe na nyekundu. Ndani yake kuna chupa ya plastiki yenye kifuniko ya- cha kijani na nyingine cha bluu.

Mwanamume ameketi mbele ya meza akimwangalia mhudumu wa afya aliyesimama mbele yake. Mhudumu huyu ambaye anaonekana sehemu ya kiwiliwili anashika kitu mkononi mwake akimwelezea mgonjwa. Kwenye meza kuna mjalada wa karatasi.

Mkono wa mtu umefungwa kwenye kifaa maalum, labda cha matibabu. Mikanda na waya zimeunganishwa kwenye mkono huo na vijiti viwili vyeupe vimebandikwa kwenye ngozi. Mkono wa mtu mwingine aliyevalia shati jeupe na saa, umeshikilia mkono unaotibiwa.

Watu wawili wanapitia maji ya mafuriko katika eneo la makazi. Nyumba za mabati na nyasi zimezingirwa na maji zikionyesha athari za mafuriko. Mwanamke mmoja amebeba fimbo mabegani na mwengine anatumia fimbo kujisaidia kutembea.

Mzee anapokea chanjo begani kutoka kwa mtaalamu wa afya, mkono wa mtaalamu unaonekana ukimsaidia mzee huyu, anayeonekana akimueka sindano, kuna watu wengine walioko kwa laini wakisubiri.

Picha inaonyesha mkono uliovalia glovu ya kijani, ukishikilia chupa ndogo ya chanjo iliyoandikwa yellow fever vaccine live stabilised , karibu na chupa hiyo kuna sindano iliyojaa kimiminika.

Kombe ya chanjo ya MMR, measles, mumps, rubella linaonekana katikati likiwa na ujazo wa 20ml na Rx Only , pembeni yake kushoto kuna rundo ya bamba nyeupe na nyuma yake upande wa kulia kuna sindano tupu.

Vyupa vitatu vya virutubisho vya calcium vimepangwa kwa mpangilio. Kila chupa ina lebo tofauti za bidhaa kama nature made, pure and capsulations na my kind organica zikionyesha aina tofauti za calcium .

Mwanaume anapokea sindano kwenye mkono wake kutoka kwa muhudumu wa afya. Wote wamevalia barakoa usoni na glavu. Muhudumu wa afya amevaa koti la njano la kujikinga huku mwanamme aliyeketi akimwangalia.

Ndani ya hospitali mwanaume na mwanamke wamesimama karibu na kitanda, wakimtazama mtoto aliyelala ndani. Wanatabasamu kwa upole. Chumba hichi kinaonekana safi na kimepambwa kwa michoro na rangi.

Daktari wa meno amevaa koti jeupe, barakoa na miwani maalum akimchunguza mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno huku mdomo wake ukiwa wazi kwa uchunguzi. eneo linaonekana kuwa kliniki ya meno.

Daktari amevalia koti jeupe la hospitali na barakoa ya bluu , akimdunga mgonjwa sindano. Mgonjwa ameketi mbele ya daktari na kumpa daktari bega lake. Mgonjwa amevalia kofia ya bluu na shati ya miraba.

Kuna watu watano wamevalia suti nyeupe za kujikinga na maski wakifanya kazi karibu na lori dogo jekundu. Wawili kati ya- wao wameshika vifaa vya kunyunyuzia dawa migongoni mwao. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya nje.

Picha inaonyesha chupa kadhaa za chanjo ya manjano. kila chupa ina ujazo wa dozi tano. Maandishi kwenye chupa yanataja kuwa chanjo inapaswa kuhifadhiwa kwenye joto la chini ya -20 degrees celcius na kuepusha mwanga.

Mtu ameketi kwenye kiti cha bluu ameshikilia chupa mbili nyeupe za dawa. Chupa mmoja ina lebo inayonekana vizuri yenye maelezo ya dawa. Mikono ya mtu inaonekana wazi na sehemu ya nguo zake nyeusi na aproni nyeupe zinaonekana.

Mwanaume, amevaa shati lenye rangi, na, suruari nyeusi, anasimama karibu na choo, cha nje, kulichojrngwa kwa saruji na, bati, anaonekana mwenye furaha, mwanaume huyu ameshikilia fimbo mkononi mwake, nyuma yake kuna miti, na mimea ya kijani kibichi.

Kiposa chenye rangi ya kijani na kifuniko jeupe kinasimama juu ya kitambaa jekundu. Kiposa hiki kina lebo iliyoandikwa "Ngiri sugu" na maneno " for hernia . Pia kuna anwani ya tovuti.

Bweni la wagonjwa lenye vitanda vingi vilivyo pangwa kwa safu ndefu. Vitanda vyote vimefunikwa kwa shuka na blanketi nyeupe na vinavyo elekeza kwenye runinga iliyo wekwa kwenye kona ya juu kuna wafanya kazi wachache wa afya wanazunguka kwenye chumba hiki.

Daktari wa kiume amevalia koti jeupe la maabara. Amesimama katika chumba cha hospitali. Ameminyata kiwango cha upepo chenye rangi ya kijani kilichounganishwa na bomba. Vitanda viwili vya hospitali vinaonekana.

Afisa mmoja mwanamke amevaa koti la rangi ya njano akizungumza na watu watatu. Watu hawa wamesimama karibu na chombo kikubwa cha rangi nyeupe kinachotumika kwa kunawia mikono. Wanaonekana kama wanahudhuria mafunzo au kutambulishwa kwa kifaa hiki.

Upeo wa mafuriko makubwa unaonekana katika eneo la makazi maji mengi ya kahawia yamefunika barabara huku watu waksafiri kwa shida ndani yake, nyumba mbili zenye kuta za rangi ya kijani na paa za mabati zinaonekana zikizungukwa na maji.

Watu sita wamevaa mavazi maalum ya kujikinga, meupe kabisa wakitembea shambani penye mimea mirefu. Kila mmoja amebeba kifaa mgongoni kinachofanana na pampu ya kunyunyizia. Inawezekana wananyunyizia dawa za wadudu.

Picha hii inaonyesha timu ya madaktari na wauguzi wakiwa chumba cha upasuaji, wote wakiwa wamevalia mavazi maalum ya upasuaji na barakoa. Wanaonekana wakifanya kazi kwa umakini kwenye mgonjwa, huku vifaa vya matibabu vikiwa vimewekwa vizuri.

Kombe la dawa za asili linaonekana , lebo ya chupa inaonyesha mwarubaini herbal drink neem / Mkilifi ikionyesha ni kinywaji cha mimea picha ya mti wa mwarubaini inaonekana lwenye lebo hiyo.

Ngamia amelala chini kwenye mchanga amebeba mzigo wa rangi ya waridi na weupe mgongoni mwake. Ngamia anaonekana ametulia labda anapumuzika baada ya safari ndefu. Mazingira ni ya jangwa inayoonekana nyuma.

Mwanaume amevaa kofia nyekundu, na shati la rangi nyekundu na kijivu, ameinama ndani ya chumba chenye kuta za udongo, anashughulikia kuni labda akijiandaa kuwasha moto, changa za maboga zimepambwa shingoni mwake.

Mzee amevaa barakoa ya buluu na shati la rangi, akipokea chanjo begani, kutoka kwa mhudumu wa afya. Mhudumu huyu, amevalia barakoa akionyesha tahadhari za kiafya.

Kuna kundi la watu, wengi wao wakiwa watoto na wanawake, wakijaribu kuokoa mali zao kutoka kwa nyumba yao ndogo, Iliyozingirwa na mafuriko. Maji machafu, yametapakaa kila mahali. Mtu mmoja anashikilia nyumba akijaribu kuizuia isianguke.

Madaktari watatu wamevaa nguo za upasuaji barakoa na glovu nyeupe wakifanya upasuaji, mgonjwa naye amelala mezani akiwa amefunikwa, vifaa vya upasuaji vinaonekana mbele.

Kipanda cha kitamaduni kilichoezekwa kwa nyasi kipo katika eneo kame. Ardhi inaonekana kavu na vichaka vilivyo kauka imetawanyika. Mtungi wa njano na kipande cha nguo wa rangi ya machungwa vipo karibu na vipanda. Anga lina mawingu meupe na limetawanyika.

Eneo hili linaonyesha uharibifu mkubwa baada ya jengo kuanguka. Wafanyikazi kazi wa uokoaji, wengi wao wakiwa na Kofia za njano wanachunguza eneo hili lenye vifuzi, baada ya wafanya kazi wametia alama ya Nairobi City Council Fire and Rescue Department .

Mwanamke ameketi kwenye kiti akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya aliyevaa barakoa , mwanamke mwingine amesimama karibu akijaza fomu watu wengine wanaonekana kwa mbali wakisubiri wengine wakitembea .

Watu wawili wanamwaga maji machafu nje. Eneo linaonekana kuwa na mafuriko au maji iliyotuama. Mtu mmoja ameshika ndoo akimwaga maji na mwingine ameshika chombo kirefu cha plastiki akijaribu kuondoa maji.

Mtaalamu wa afya amekeati kwenye meza na mwanamke aliyemshika mtoto. Daktari amevaa barakoa na miwani akiongezeka akizumza na mwanamke huyu. Chupa ya sanitizer ya mikono na karatasi zimewekwa mezani.

Baba amevalia barakoa akimshika mtoto wake kwa upole akijiandaa kupokea chanjo, muuguzi anashikilia sindano kumchanja mtoto, muuguzi huyu amevalia koti jeupe la hospitali, wote wako ndani ya chumba cha kliniki.

Picha inaonyesha mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujikinga, akifanya kazi ya kunyunyuzia dawa ya kuua wadudu. Anaonekana akitembea barabarani huku akitumia kifaa kinachotoa moshi mweupe.

Rundo la vijana wanaume na wanawake, wamekusanyika wakiwa na mabango yenye ujumbe tofauti. Mbele yao kuna bidhaa nyingi, zilizopakiwa kwenye masanduku, ujumbe kwenye mabango unaonekana kuhusiana na afya ya hedhi.

Mkono uliofunikwa na glovu ya bluu, unashikilia chupa ndogo ya chanjo iliyoandikwa " MMR Vaccine ". Mkono huo huo umeshikilia sindano kubwa ukiandaa kwa matumizi. Maandhari ya rangi ya njano nyuma inaonyesha vifaa hivi vikiwa tayari.

Mama mwenye nywele nyekundu zilizofungwa ameketi kitandani akimkumbatia mtoto mchanga aliyefungwa blanketi. Wanonekana wakiwa katika chumba cha hospitalini na vifaa vya kimatibabu na meza vipo karibu.

Mwanamke ameketi kwenye kiti nje, akipokea chanjo begani kutoka kwa mtaalamu wa afya. Wote, wamevaa barakoa akizingatia afya. Mazingira ya nje, yanaonyesha uwepo wa mahema na viti vingine.

Wanawake wawili wamekaa kitandani ndani ya chumba kidogo. Mwanamke mmoja amevalia fulana ya buluu na kitambaa cha kichwa akisoma kitabu. Mwanamke mwengine amevaa nguo ya miraba anamwangalia. Televisheni inaonekana mbele yao.

Picha inaonyesha watoto watatu wenye furaha ,wakitabasamu na wakionyesha mikono yao iliyojaa udongo. Wamevaa nguo za kitamaduni na wanaonekana wakiwa labda wakicheza au wakifanya shughuli za shambani

Mwanaume ameketi akipokea shindano mkononi kutoka kwa muuguzi wote wawili wamevalia barakoa huku muuguzi akiwa amevalia sare ya huduma za afya ,jokofu la kuhifadhi chanjo inaonekana nyuma.

Mtu ameshika mifuko kadhaa ya plastiki iliyo na aina tofauti za dawa kuna mfuko miwili yenye vidonge vya rangi ya manjano na mifuko mwingine miwili iliyona na unga meupe na mwingine wa rangi ya udongo, kwenye mkono mmoja pia ameshika chupa ndogo ya plastiki.

Daktari wa kike amevalia sare ya buluu na barakoa. Anasafisha kiti cha meno ndani ya chumba cha matibabu ya meno. Kiti hichi, kina rangi ya kijani nyeupe na kina vifaa mbalimbali ya matibabu ya meno. Daktari anashikilia chombo cha manjano.

Mwanaume anatabasamu akiwa amesimama mbele ya rafu zenye dawa, zilizopangwa kwa uangalifu. Rafu ya juu ina masanduku ya njano na nyekundu yenye lebo Kenoch Batter Fight , huku rafu ya chini ikiwa na masanduku meupe na kijani; Venoplus.

Watoto wawili wamekaa karibu na mtaro mchafu wa maji taka, wanatumia chupa za plastiki kujaribu kukusanya maji kutoka kwenye bomba, maji haya yanaonekana kuwa machafu na yamechanganyika na taka.

Wanawake wawili wanatumia kituo cha kunawa mikono, mwanamke mmoja amevaa fulana ya buluu mwanamke mwingine amevaa shati jeupe ameshikilia chombo cha manjano ili kukijaza maji.

Wanawake wawili na wanaume wawili wamesimama ndani ya kituo cha matibabu, mwanmke mmoja amevalia koti jeupe la daktari na amesimama mbele, mtu mwingine aliye mbele amevaa kifaa maalum kinachomsaidia kusimama.

Mwanamke amevaa kofia ya satin na ameshikilia mtoto mchanga, akionekana akimvalisha nguo. Mkono wa mwanamke unaonekana kuwa na bandeji ya hospitali na bendi ya jina. Inaonekana kama wako katika wodi ya uzazi.

Mwanamke amesimama pekee yake akiwa amevalia gauni iliyokoza na kitambaa chekundu kichwani . Yuko katikati ya kundi la viriba vya maji vya rangi mbalimbali ikiwemo manjani , kijani na nyeupe . Watu wengine na nyumbaza udongo zinaonekana kwa nyuma.

Mtaalamu wa afya amevaa barakoa ya bluu na kanzu nyeupe ya maabara. Anachukua chanjo kwa kutumia sindano. Anaonekana kuwa makini sana na kazi yake. Nyuma yake kuna mwanamke mwingine aliyevalia barakoa nyeusi.

Mtoto mdogo wa kiume anaonekana akipata chanjo. Mikono miwili iliyovaliwa glovu nyeupe inamshikilia mtoto huku mkono wa tatu ukimchoma sindano kwenye mkono wake. Mtoto huyu anaonekana akilia na uso wake umejikunja kwa maumivu.

Mwanaume amevaa koti jekundu na kofia nyeupe anaendesha mtumbwi uliojaa mzigo kwenye maji mengi yaliyofurika, ndani ya mtumbwi kuna magodoro, masanduku na mifuko mingine.

Sanduku la njano la chanjo ya homa ya manjano , yenye maandishi Yellow Fever Vaccine imepangwa karibu na ampuli tano ndogo za chanjo hio, ampuli hizi pia zina lebo za njano.

Shughuli ya kuchota maji inaendelea katika eneo lenye udongo mwekundu. Watu kadhaa, wamesimama wakiwa wamebeba maji kwenye viriba vya manjano na kuvisukuma kwenye mikokoteni. Nyumba ndogo za muda, zinaonekana nyuma.

Kuna wauguzi wawili, wote wamevalia uniform ya matibabu na pia wamevalia barakoa za bluu. Wanashugulikia mtoto mchanga. Mtoto huyu amelazwa ndani ya incubator na vifaa vingine vya matibabu vipo karibu.

Picha inaonyesha mfanyakazi wa afya, anayeweza kuwa nesi au daktari. Amesimama karibu na kitanda cha mgonjwa, kilichofunikwa kwa shuka nyeupe. Kwenye shuka, kuna nembo inayoonekana kama, STJ na picha ya nyota.

Wanawake wawili wakiwa wamevalia barakoa na glavu nyeupe, wamesimama kando ya gari jeupe lenye madirisha meusi. Wanaonekana kama labda nje wakifanya kazi au shughuli inayohusiana na mradi wao.

Kwenye meza ya buluu kuna chupa mbili ndogo za chanjo, moja ikiwa na lebo ya yellow fever vaccination , ampuli tupu ya glasi, sindano na barakoa ya matibabu pia zipo karibu.

Mzee amevalia kazu jeupe na kofia nyeupe anachunguza masanduku anaonekana kama mganga wa kienyeji au mtaalam wa dawa asili ,anashika sanduku lenye dawa mbalimbali meza iliyo mbele yake ina barua na vifurushi vingine.

Mtaalamu wa afya amekaa mbele ya mgonjwa akionekana akielezea mambo muhimu ya matibabu au anampatia ushauri. Chupa mbili za dawa zimewekwa mezani pamoja na vifaa vya sanduku ya matibabu.

Daktari wa macho amevaa barakoa akimchunguza mwanamke macho, daktari anatumia mashine maalum ya uchunguzi wa macho huku mwanamke ameketi kwa utulivu akishirikiana.

Daktari wa meno amevalia koti jeupe barakoa na taa kichwani akizungumza na mwanamke aliyeketi mbele yake . Daktari anashika kifaa cha meno na anaonekana akielezea kitu kwa mwanamke huyu ambaye anasikiliza kwa makini.

Vyoo vya shule vinaonekana vikiwa vimejengwa vizuri na ishara ya girl's toilets imeandikwa juu. Karibu na lango kuna mabomba ya kunawia mikono yaliyo na maandishi wash your hands here . Wanaume wawili wamesimama nje wakiongea.